Ghorofa hili limeweza kujengwa kwa kuwa limeweza kuwa ni darasa la wanafunzi ambao wanaweza kutumia ili kupata mafunzo huku darasani hiyo.

Naibu mkuu kinara wa Mike Sonko ameweza kukusanya watu ambao wasiojiweza kutembea kuwaambia umuhimu wa kucheza sporti hili la.

Wachezaji hawa wanaonekana wakiwa na furaha kwa kuwa wameweza kuwa washindi kwa mchezo ya kukimbia na wanachezaji hawa wanfanya zoezi kila wakati.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanja hii. Uwanja hii, michezo hii ni ya kuendesha baiskeli na watu ambao ni walemavu. Mchezo hii inaweza kuburudisha watu na pia watu hao wakishindana.

Michezo hii inaendelea katika uwanja huu. Watu hawa, ni watu walemavu na wanatumia vichuma ili kuwasaidia wanapocheza mchezo, huu wa kandanda uwanjani humu.

Michezo hii ni michezo ambayo watu hawa wanakimbia kushindana katika uwanja hii. Mtu huyu anaweza kumeshinda na kuwa mwangozi wa rekodi ya masaa nne na dakika moja.

Hili ni kitabu ambacho ni kizuri kwa watoto kwa kuwa watoto wanatumia vitabu hivi ili kujifunza kusoma na pia kuandika. Vitabu hivi vimechorwa pivha tofauti tofauti. Mtoto alibeba kitabu hicho.

Mtu huyu ambaye amesimama kando mbele ya umati wa watu kisha kuongea kuhusu conference ambayo ina watoto kuwa wasiwe na nguvu bila shaka.

Kitabu hiki, ni kitabu ambacho kimechorwa picha ,na pia kuna maandishi ambaye yameandikwa kwenye kitabu hiki, kitabu hiki pia kina saidia wanafunzi ,hili kujua kujifunza na kusoma.

Mahali hapa ni ofisi ambapo unaweza kupata huduma ambazo zinaendelea katika ofisi hii. Na ofisi hii pia, huduma hizi zinaweza kupatikana na kusaidia watu na wananchi.

Katika shule hii, kuna michoro ambazo zimeweza kuchorwa. Kuna michoro ya wanyama ya samaki na kuna michoro ya ndege. Wanafunzi hao wadogo wanaweza kujifunza katika michoro hizo.

Jengo hili ambayo iliweza kuundwa ina manufaa mingi katika mwili ya mwanafunzi. Mwanafunzi anaweza kuhifadhi vitabu katika jengo hili kisha kuenda na kurudi shuleni.

Mchezaji huyu Wesley Kimilisang ni mchezaji ambaye anakimbia katika nchi ya Kenya, amezaliwa mwaka wa elfu moja kumi na nne na anacheza mchezo wa spoti kwa Para Athletics.

Kifaa hiki ambacho kimejengwa ni kifaa ambacho kimeandikwa .Kuna ofisi ambayo iko katika shule hii na ofisi hii unaweza kuenda upande wa kulia.

Wachezaji hawa wako katika uwanja na wanacheza mchezo wa kandanda .Mchezo hii ni mchezo ambao unaweza kuburudisha na watu wanatazama mchezo hii ikiendelea uwanjani.

Kitabu hiki ambako kina manufaa katika kichwa au ubongo wa mwanafunzi. Mwanafunzi anaweza kutumia kitabu hiki kupata maelezo mapya na kutumia.

Hapa ni darasani na kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa ubao maandishi hii ni...